Hili ni eneo la kilimo linalo pandwa mimea ya mahindi kwa ajili ya chakula, biashara au malisho ya mifugo. Wakulima hupanda begu kwenye mistari au mashimo yenye nafasi maalumu ili kuhakikisha mimea inapate mwanga wa kutosha.

Hapa naona ndizi inayolimwa huku na kuuzwa kwa ajili ya kupata mapato badala ya kutumiwa tu nyumbani. Lengo kuu ni kuleta faida kupitia mauzo kwenye soko, maduka au wauzaji wengine.

Ni mnyama wa kufugwa ambayo anafaida nyingi kwa binadamu katika nyaja mbalimbali, chakula, elimu, uchumi na utamanduni. Inaeza kufugwa kwa ajili ya maziwa, nyama kazi ya shambani au hata kama kitega uchumi.

Hii ni kipande cha ardhi kinachotumika kwa shughuli za kilimo au ufugaji. Na hapa ni shamba ya ndizi.

Ni mahali ambapo wafanyi biashara na wakulima, huza, na kununua ndizi, hii ni za kula mbichi, za kupika, au zilizo kaushwa na kusindikizwa. Sokoni ndizi huzuwa kwa rajareja, kwa wateja, kwa umoja kwa umoja, au kwa jumla, kwa wauzaji wengine.

Huyu ni mtu ambaye anashika kwa mkono zao la chakula muhimu, linalolimwa na kutumiwa na watu wengi duniani, hasaa barani Afrika. Ni chakula kikuu katika familia nyingi, ikiwa, ikiwa na matumizi mbalimbali kama vile kutengeneza ugali, githeri, uji na hata unga wa kusaga.

Hapa ni eneo maalum linalotumika kwa ajili ya kufuga na kutunza ng'ombe kwa malengo mbalimbali kama vile uzalizaji wa maziwa, nyama, mbolea na hata biashara za mifugo.

Ndizi ni tunda maarufu inalopatikana katika maeneno mengi ya joto duniani, hasa Afrika Mashariki, Asia na Amerika ya Kusini. Ndizi hukua katika miti mifupi yenye majani mapana na hukua katika mikungu yenye idadi kubwa ya ndizi dogo dogo.

Hii mmea jamii ya musa unaopandwa kwa ajili ya kunzalisha matunda ya ndizi. Ingawa uchi wa mti kiasili si mti halisi kwa sababu hauna shine ngumu la bao badala yake una shina laini linaloundwa na majani yaliyovunjamana.

Hapa kuna watu wawili ambao wako kwa chumba au eneo maalum lilioandaliwa kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa kisayansi, majaribio na mipimo mbalimbali.

Machine inayotumika kukusanya maziwa kutoka kwa ngombe au wanyama wengine wa maziwa badala ya kutumia mkono. Machine hii husaidia kupunguza uchofu wa mkulima au mfugaji kwa kukusanya maziwa kwa haraka na kwa usafi zaidi.

Hii ni kipande cha ardhi kinachotumika kwa shughuli za kilimo, ufugaji au wote kwa pamoja. Sehemu muhimu kwa uzalishaji wa chakula, maligafi na kipato kwa famili au biashara.

Hii ni eneo maalumu ambapo watu huuza na kununua matunda mbalimbali, kama vile ndizi, machungwa, maembe, mapera na tikiti maji, nanasi na mengineo .

Hapa naona mtu ambaye anafanya kitendo cha kunyunyizia dawa ya kuua wadudu au kuzuia magonjwa kwenye ngozi ya ng'ombe ,hasa kwa madhumuni ya kumlinda dhidi ya kupe, nzi na wadudu wengine wanaoweza kueneza magonjwa kama homa ya matikiti.

Hapa ni eneo lililoandaliwa kwa ajili ya kufuga na kutunza ngombe likuwa ni na malisho ya kutosha, mapanda ya kulinda wanyama ndindi na jua na mvua pamoja na sehemu ya kunyeshea maji safi.

Hili ni eneo la ardhi linalotumika kwa shughuli za kilimo au ufugaji kwenye shamba. Watu hupanda mazao kama vile mahindi, maharangwe, mbunga, mboga au matunda na pia wengine hufuga wanyama kama ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku na nguruwe.

Hii ni mojawapo ya matunda maarufu na yanayopendwa sana duniani hasa katika maeneo ya joto kama Afrika Mashariki. Hii inaitwa ndizi, tunda linalotokana na mmea wa ndizi ambayo hustawi vizuri kwenye maendeo yenye mvua ya kutosha.

Hapa ni pahali wakulima, wauzaji na wanunuzi hukutana ili kuuza na kununua ndizi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, biashara au usafirishaji.

Hii ni tunda linalotoka na mmea wa mgomba, ndizi ni tunda maarufu sana linaloliwa kwa njia mbalimbali, mbichi hupikwa au kukaangwa, na pia hutumiwa kwa matumizi ya biashara, chakula cha watoto, na kutengeneza bidhaa kama unga wa ndizi.

Huyu ni mtu anayejihusisha na ufugaji wa ng'ombe wa maziwa kwa lengo ya kupata na kuuza maziwa kama bidhaa kuu ya kilimo.

Huyu ni mzee ambaye anafanya mchakato wa kutoa maziwa kutoka kwenye matiti ya ngombe kwa mikono au kwa kutumia saa hii anatumia lakini mkono. Ni hatua muhimu katika ufugaji wa ngombe wa maziwa ili kupata maziwa safi ya kutumia au ya chai.

Hapa ni sehemu au ni eneo ambapo ndizi huuzwa kwa wingi. Aidha kama matunda mambichi ya kula, ndizi za kupika au vile zilizokaushwa na kusindikwa.

Hapa naona mtu ambaye anayefanya kitendo cha kunyunyuzia dawa ng'ombe ili kuwaua wadudu na kuzuia magonjwa hasa yale yanayosababishwa na kupe, nzi au mbu.

Hii ni tunda linalotokana na mmea wa mgomba. Tunda hili lina umbo la mviringo mrefu lenye ngozi nyembamba ya jano au kijani na ndani kuna nyama laini tamu inayoliwa.

Hii ni ndizi mbichi. Hii ndizi ili zitumike kama badala wa ugali ama chakula kikuu kwenye mlo, ndizi hii hupikwa hadi ziwe laini kisha kusagwa au hukandwa hadi kupata mchanganyiko mzito kama ugali.

Hapa naona ng'ombe wanaokamua na kifaa kinachotumia kuvuta na kukusanya maziwa kutoka kwa ng'ombe kwa kutumia mfumo wa umeme au injini ndogo badala ya mikono.

Hapa naona watu ambao wanakata zao la matunda linalotokana na mimea wa jamii ya Musa na hulimwa sana katika maeneo ya joto na yenye mvua ya kutosha.

Hapa naona watu watatu ambao wako kwa eneo au shamba la ng'ombe , mahali ambapo ng'ombe ya maziwa au ya nyama huwekwa na kuwapatia nyasi na vyakula vingine.

Hapa naona mtu ambaye anafanya kitendo cha kumwagilia dawa maalum ya kuua wadudu kama kupe, nzi na viroboto. Zoezi hili hufanyika kwa kutumia dawa za kuua wadudu na mashine ya kupulizia au pampu ya mkono.

Hii ni kipande cha ardhi ambacho kimepandwa migomba kwa ajili ya kulima ndizi. Hii shamba laweza kuwa dogo au kubwa na linahitaji mazingira maalum ili ndizi zikue vizuri.

Huyu ni mama anayehusika na biashara ya kuuza ndizi sokoni, barabarani au katika duka, akiwahudumia wateja wanaohitaji kwa ajili ya kula nyumbani au kuuza tena.

Hapo naona daktari ambaye ako kwa mahali palipo andaliwa kwa ajili ya kufanya majaribio, uchunguzi au utafiti wa kisayansi kwa kutumia vifaa maalum.

Hapa naona mtu wa boda boda , ambayo analeta vitu vya kuweka maziwa wakati watu wa kukamua maziwa wakimaliza kukamua ng'ombe au ngamia wanaweka hizi tungi ya kuzileta hapa kwa kuziuza.

Hapa ni eneo la kilimo ambapo ndizi hulimwa kwa wingi kama zao kuu, ndizi ni zao muhimu la chakula na biashara katika maeneo mengi ya Afrika Mashariki kama Kenya Uganda na Tanzania, shamba hili huwa na mistari ya mimea ya ndizi iliopandwa ka mpangilio ili kurahisisha utunzaji, uvunaji na usambazaji wa mazao.

Hii ndizi na imo katika soko au maduka kwa ajili ya matumizi ya watu binafsi, familia, au biashara, ndizi hii moja huwa ya aina tofauti kwa raha ya kutumia.

Hii ni eneo ya kilimo linalo tumika kufuga ng'ombe kwa ajili ya maziwa, nyama au matumizi mengine kama ngozi na bolea kwenye shamba hili wakulima uhakikisha ng'ombe wanapata malisho bora, maji safi na huduma za mifugo.

Hii ni hali ambapo ng'ombe hupata mabadiliko ya ngozi, kutokana na magonjwa, vimela au mazingira. Matatizo haya, yanaweza kuathiri afya ya ng'ombe, uzalishaji wa maziwa na thamani ya ngozi.

Huyu ni mtu anayehusika na kupanda ,kutunza na kuvuna mimea ya ndizi kwa ajili ya chakula au biashara. Ndizi ni zao muhimu na chakula na biashara katika maisha maeneo mengi ya tropiki hasa Afrika Mashiriki.

Hapa naona mkulima ambaye amekata ndizi yake na akaleta hapa sokoni. Ni kama anauza hiyo ndizi na wengine anamnunulia kama huyo mama ambaye anasimama kando yake.

Hii ni tunda linalotokana na mmea wa ndizi linalo umbo la mviringo mrefu na ganda laini linaloweza kung`olewa kwa urahisi. Rangi ya ganda hubadilika kutoka kijani hadi njano au kawa...

Hii ni hatua ya kufunika ndizi kwa kutumia karatasi au plastiki laini ili kuilinda wakati wa usafirishwa au u, ufai, uhifadhiwa ama wakati hiyo ndizi inahitajiwa iive na itumike kwa nyumbani, matumizi ya nyumbani.

Hii ni kipande cha ardhi, ambacho inamilikiwa au kuendeshwa kwa ajili na shughuli za kilimo au ufugaji. Katika shamba watu hupanda mazao kama vile mahindi , maharagwe, mpunga, matunda, mboga na mimea mingine ya chakula, au biashara.

Huu mmea unaozalisha tunda la ndizi, na unajulikana kwa majani yake mapana na mshina ambayo yanayoonekana kama ya mti ingawa kwa kweli si mti wa kweli, bali ni mmea mkubwa wa nyasi.

Mkulima ambaye anafanya tendo cha kutoa maziwa kutoka ng'ombe kwa kutumia mikono bila kutumia mashini. Ni njia ya kawaida ya kitamaduni inayotumika sana kwenye mashamba madogo au eneo ya vijijini.

Hii mahidi ambapo haifai tena kwa matumizi ya binadamu au hata ya wanyama kutokana na sababu mbalimbali kama vile ukosefu wa afya nzuri, ugonjwa au ushambulizi ya wadudu.

Hawa ni wataalumu wa mahabara ni wale wanaofanya kazi ya kuchunguza kupima a kuchambua sampuli mbali mbali kwa madhumuni ya sayansi.

Hapa naona mkulima ambaye amefanya kitendo cha kufunika mikungu ya ndizi au matunda kwa kutumia majani ya ndizi, mifuko ya plastiki au karatasi maalumu.

Hizi ni ndizi zilizolimwa kwa kusudi la kuuzwa ili kupata faida badala ya kulimwa kwa matumizi ya nyumbani pekee.

Hii ni hali ya kutumia mashini maalumu badala ya mkono kuvuna maziwa kutoka kwa ng'ombe wa maziwa, teknolojia hii hutumika sana kwenye mashamba ya kisasa ya maziwa, kwa sababu ni ya haraka, safi na haina madhara kwa ng'ombe ikitumiwa vizuri.

Hii ni mashini inayotumika kukusanya maziwa ya ng'ombe kutoka kwa ng'ombe, au wanyama wengine hata, wa maziwa badala ya kutumia mkono. Hii mashini, husaidia sana kupunguza uchovu kwa mkulima au mfugaji, na hukusanya maziwa kwa haraka na kwa usafi zaidi .

Hapa ni eneo maalum iliyotengenezwa kwa ajili ya kufuga na kutunza ng'ombe, kwa madhumuni mbalimbali kama vile kupata maziwa, nyama mbolea au kwa biashara ile kubwa.

Hapa naona watu wanaoshughulisha na kilimo cha ndizi kama zao la chakula au biashara. Wakulima hawa hupanda, hutunza na kuvuna ndizi kwenye shamba la, lake kisha huuza au kutumia matumizi ya nyumbani.

Huyu ni mtaalumu wa afya ya mifugo anayehusika na kuwahudumia ng'ombe, yeye huchunguza, kutibu na kuzuia magonjwa mbalimbali yanayoadhiria ng'ombe ili kuhakikisha wanabaki wenye afya na uwezo wa kutoa maziwa au nyama bora.

Hii ni tunda linalotokana na mimea wa nduzi ambalo huliwa likiwa bichi au likipikwa, lina umbo wa mviringo na refu ganda laini linaloweza kungolewa kwa urahisi na rangi inayo badilika kutoka kijani hadi njano au kahawia.

Hapa ni kiwanda kinachoshughulika na ushindikaji wa maziwa ghafi kutoka kwa mashamba ya maziwa ili kutengeneza bidhaa salama na zenye ubora.

Hapa naona mama anayejishughulisha na kazi ya kulima ardhi kwa ajili ya kuzalisha mazao ya chakula au baishara na mara mingi pia hufuga wanyama.

Hii ni kitendo cha kugawa au kuweka chakula mezani ili wale walio waweze kula. Inaweza kufanywa nyumbani, shuleni pengine kwenye hafla au pahali pa kazi.

Hapa naona duka au kiosk ndogo ambao inaitwa Dairy Destiny Dairy ambao hapo wanauza maziwa na kuna customers hapo nje wananunua maziwa.

Hii ni jani kubwa jepesi na la kijani kibichi ambalo hutoka kwenye mti wa ndizi jani hili lina matumizi mengi ya asili katika jamii mingi hasa katika sia na maeneo ya .

Hii ni aina ya ndizi yenye umbo ndogo la duara lakini urefu wa kutosha. Mara nyingi ikiwa laini, na yenye ngozi nyebamba ya manjano inapokomaa.

Hapa ni mahali ambapo ndizi huuzwa na kununuliwa, aidha kwa matumizi ya moja kwa moja kama chakula au kwa biashara zaidi , ndizi zinazouzwa sokoni zinaweza kuwa za aina tofauti kulingana na .

Hizi ni nyasi zilizohifadhiwa kwa ajili ya matumizi ya baadaye hasa kwa malisho ya mifugo wakati wa ukame au kipindi kisicho na majani.

Huyu ni mfanyikazi wa maabara au mtaalamu wa maabara. Mtu ambaye anafanya kazi katika maabara ya hospitali, shule au taasisi lingine na majukumu yake ni kuandaa na kupima sampuli kama damu, mkojo au isu.

Hapa ni kipande cha ardhi ambacho hutumika kwa ajili ya kulima au ufugaji. Ni sehemu muhimu katika maisha ya watu wengi hasa vijijini kwa sababu ndiko chakula, mimea na biashara na bidhaa za mfugo huzalishwa.

Huyu ni mwanamke mkulima ambaye amelima ama amepanda mahindi, na mahindi yake imepika sahii amekata na anatengeneza ili atumie.

Hapa ni eneo la kilimo ambapo migomba hupandwa kwa ajili ya kuvuna ndizi zinazotumika kama chakula au bidhaa ya kibiashara.

Hyu ni mtu ambaye anashika kwa mkono yunda la ndizi, hii ni tunda maarufu linalotokana na mimea wa ndizi, ndizi ni tunda laini lenye umbo la mviringo na lenye ngozi ua njano inapokomaa.

Naona mashini ambayo inatumiwa kukamaua maziwa kutoka ng'ombe. Hiyo mashini ni kifaa maalum kinachotumika kukamua ng'ombe maziwa badala ya kutumia mikono. Mashini hii hufanya kazi kwa haraka na ufanisi zaidi.

Hii ni mmea wa nafaka unaolimwa kwa ajili ya kupata mahindi ambayo ni chakula kikuu katika sehemu nyingi za duniani hasaa Afrika, ingawa huitwa nchi, katika uhalisia ni mmea mfupi wa majni mapana unaonyoka kama mlingoti na kutoa kunje kwenye koti au.

Naona mtu ambaye anakamua ng'ombe kutoa maziwa, kukamua ni kitendo cha kutoa maziwa kwenye matiti ya ng'ombe kutumia mkono.

Huu ni mgomba. Ni mmea kubwa unaotambuliwa kwa majani yake ambayo kutokana na kikonyo ndefu linalofanana na shina la mtu. Ingawa uonekama kama mti, mgomba hauna shina la mbao. Sehemu inalofanana na shina ni mkusanyiko wa majani

Hii ni hali ambayo mimea, ndizi huharibika kutokana na joto kali au moto wa moja kwa moja uliopita karibu au juu ya shamba.

Huku ni eneo la kilima linalolimwa mikoba kwa ajili yakuzalisha matunda ya ndizi. Ndizi ni zao muhimu, mihu, muhimu la chakula na biashara katika maeneo mengi ya Kenya, hasa maeneo ya joto kuna unyonyevu kama Kisii, Meru, Embu, Murang'a na sehemu ya Magharibi, na Pwani.

Hii ni aina ya ndizi inayolimwa kwa ajili ya kuuza sokoni, na si kwa matumizi ya nyumbani pekee. Wakulima hupanda ndizi hizi kwa wingi wakilenga kupata faida kupitia mauzo sokoni, masoko ya ndani au hata nje ya nchi.

Hapa naona mtu ambaye ako kwa eneo la ardhi ambayo inayotumika kupanda mimea ambayo inaitwa shamba ni kama huyu mtu anarekodi shamba kuonyesha mimea ambayo imepandwa hapo kwa shamba.

Huyu ni mwanamke ambaye anatumia njia ya jadi na rahisi ya kutoa maziwa moja kwa moja kutoka kwa matiti ya ng'ombe bila kutumia mashini. Njia hii bado inatumika sana vijijini na mashamba madogo hasa pale ambapo ng'ombe wachache wanahitajika kukamuliwa.

Kipande cha ardhi kinachotumiwa kwa shughuli za kilimo au ufugaji. Katika shamba, wakulima wamepanda mimea kama mahindi, maharagwe, mboga au matunda kwa ajili ya chakula au biashara.

Hii hapa ni majani ya mahindi yaliyokauka bila maji kuonyesha kuwa mimea hio imeadhiriwa na ukosefu wa unyevu wa kutosha kwenye udongo

Hapa naona mtu ambaye anakamua ngamia kukamua ni kuuma au kufinya matiti ili kutoa maziwa ndani ya matiti ya ng'ombe.

Huyu ni mtu ambaye anahusika na kazi ya kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe wa maziwa kwa mikono au kwa kutumia mashine. Kwa sasa anatumia mkono yake.

Hii ni sehemu ya ardhi inayotumika kwa ufugaji wa ng'ombe kwa ajili ya kupata mazao kama maziwa, nyama, mbolea na hata ngozi. Shamba hili linaweza kuwa la biashara au la matumizi ya nyumbani.

Hawa ni watu wanaojishughulisha na kazi ya kilimo yani upandaji wa mazao au ufugaji wa wanyama kwa ajili ya chakula, biashara au matumizi ya nyumbani.

Huyu ni mtu ambaye anafanya kitendo cha kutoa maziwa kutoka kwa ng'ombe wa maziwa kwa kutumia mikono. Hii ni kazi ya kila siku kwa wafugaji wa ng'ombe wa maziwa na ni hatua muhimu katika ubadilishaji wa bidhaa za maziwa kama maziwa safi, siagi, yogurt na.